Kijana aliyevalia shati ya rangi nyeupe na suruali ya rangi ya kahawia anapanga nyanya nyingi ambazo zipo katika kreti nyingi sana.

Mtu ameshikilia noti za pesa mingi mikononi. Pesa hizi ni za Kenya na ni za elfu moja kila moja. Noti hizi zina rangi ya kahawia.

Soko la mboga, ambapo wauzaji wameketi wakizungukwa na mboga na matunda tofauti. Kwa mfano ndizi, tikiti maji, nanasi, maembe, na mengine mengi. Wauzaji wanaonekana kutembea wakinunua bidhaa haya.

Gurudumu la gari ambalo limeegeshwa. Gari hili ni la rangi nyeusi. Gurudumu hili ni la duara na la rangi nyeusi pia.

Soko la nguo ambalo lina duka mengi. Nguo yametandazwa juu ya maduka haya zingine zimewekwa juu ili vionekane vizuri. Watu wengi wapo wakipita na kuangalia nguo hizi.

Kichapishi cha eCitizen limeandikwa receipt paid kuonyesha kwamba, mtu ambaye amechukua karatasi hilo amelipia huduma ya kupewa karatasi hilo.

Mache na matope yamejaa katika soko. Wauzaji wapo na wanunuzi pia, wakiwa katika harakati ya kuuza na kununua bidhaa, kwa mfano mboga na matunda.

Magari mengi, na ya kistaarabu, yameegeshwa katika uwanja. Uwanja huu umejaa nyasi na miti mingi. Watu wawili wameketi chini katika nyasi haya na wengine wamesimama wakitembea.

Kitapishi cha jubilee health insurance kimechorwa mama aliyekuwa mjamzito. Amevalia nguo ya nyekundu huku kichapishi hiki kinamaandishi mengine mengi.

Gari la Kistarabu kimegeshwa mbele ya mlango kubwa la glasi. Juu yake ina jina Service . Gari hili ni la rangi nyeupe.

Noti za pesa za Kenya, zimetandazwa katika vifungo tofauti. Vifungi hivi vina pesa za mia tano, vya mia mbili na vya elfu moja.

Kijana aliyevalia shati nyeupe na suruali ya rangi ya bluu amesimama katika mlango wa jengo ambalo limeandikwa jina Amani Gen. Shop Mangu Tomato Dairy Milk Bar.

Duka la m-pesa, ambalo ndani yake, ina bidhaa mengine mengi. Mlangoni mwake imechapishwa jina m-pesa, huku ukuta wake ukiwa wa rangi ya kijani.

Gari mengi yameegeshwa katika maegesho yao. Vina rangi ya nyeupe na ni vya kistaarabu sana.

Duka la leso ambapo kuna aina tofauti za leso. Leso hizi ni za kitamaduni za kiafrika. Vingine vimeanikwa kwenye ukuta na vingine vimepangwa kwenye rafu.

Watu waliovalia nguo za kistaarabu. Mwanaume mmoja huku ameshikilia karatasi na mwanamke ambaye anaonyeshwa karatasi hili. Nyuma yao kuna gari lenye rangi ya nyeupe ya kistaarabu.

Mtu ameshika simu ndogo mkononi. Kwenye simu huu, amefungua programu ya M-Pesa. Anaonyesha pesa zake zilizobakia kwenye akaunti yake.

Duka la mboga na matunda. Ndani yake kuna mikungu ya ndizi tofauti mengine ya rangi ya kijani na mengine ya rangi ya njano. Kuna pia nyanya, pilipili hoho, ndimu na bidhaa mengine mengi.

Pesa za Kenya za kitambo. Pesa hii ni ya shilingi elfu moja na juu yake, ina picha ya rais wa kitambo Jomo Kenyatta. Upande mwingine, ina aina mingi ya wanyama, kwa mfano, ndovu.

Mtu mwenye huzuni sana amelalisha kichwa chake kwenye meza ndogo na kuketi sakafuni. Nyuma yake ni duka la M-Pesa.

Duka la mboga ambapo wateja na wauzaji wananunua na kuuza kuna aina mengi ya matunda kwa mfano maembe, avokado, nyanya na mikongo mingi ya ndizi.

Magari mengi yameegeshwa katika uwanja. Uwanja huu una nyasi mengi na nyuma yao kuna miti vya rangi ya kijani. Magari haya ni ya aina tofauti na vina rangi tofauti tofauti.

Chumba kubwa ambacho kimejaa watu waliovalia nguo za kistaarabu. Pia magari yameegezwa katika chumba hili.

Kichapisho cha Jubilee Health Insurance kina picha ya mwanamke aliyevalia aproni ya rangi ya kahawia. Kichapisho hiki kina rangi nyekundu na kimeandikwa na rangi ya nyeupe.

Pesa ambayo ni noti ya Kenya ya shilingi elfu moja imeshikiliwa mkononi. Ina rangi ya kahawia na ina picha mingi juu yake.

Kichapishincha health insurance lina picha huku akitumia kompyuta akiwa ametabasamu.

Kichapisho cha house insurance ,ina picha ya mtu wa wakiume aliyevalia suti ya kistaarabu. Nyuma yake kuna nyumba kubwa na kimerembeshwa vizuri sana.

Magari mengi yameegeshwa katika maegesho. Gari hizi ni gari tofauti na za rangi tofauti kwa mfano nyeupe, nyekundu, nyeusi na mengine mengi.

Mtu aliyevalia suti rasmi, anatabasamu na kutazama gari la kistaarabu. Gari hili lina rangi nyeusi na limeegezwa katika maegezo ya magari.

Soko la mboga ambapo wauzaji wamezungukwa na aina tofauti za mboga. Wateja wanatembea wakinunua mboga hizi.

Kichapishi cha tangazo la Bima Rahisi Insurance. Inaonyesha mtu akiwa kwenye pikipiki huku mwingine ameketi nyuma yake.

Magari za kistaarabu vimeegeshwa katika maegesho yao. Gari haya yana rangi nyeupe na mengine yana rangi ya nyeusi.

Duka la M-Pesa ambapo nje yake kuna wauzaji wengine wengi. Msichana aliyevalia buibui na nguo za kiislamu anatembea nje.

Gari la rangi nyeupe limeegeshwa kando ya barabara. Kando yake kuna mimea na miti. Pia kuna ukuta lililoambatanishwa na mlango kuu.

Duka la viatu, vina aina mingi ya viatu. Viatu haya yametiwa juu ya gunia ambalo limetandazwa juu ya mbao.

Lori kubwa ya rangi ya kijani limejaa gunia za vitunguu. Gunia zingine zimetandazwa chini ardhini. Watu wawili wamesimama. Mmoja wa kike ambaye amesimama chini na mwingine amesimama juu ya lori.

Duka la manguo ambalo zimejaa nguo mengi za aina tofauti na rangi mengi. Mwanamke anaonekana katikati amevaa nguo ya rangi ya kijani.

Magari manne yanayoonekana kuwa mpya yamepangwa katika gari spesheli la kubeba magari mengine. Huku kunaonekana kuwa pahali pa kistaarabu.

Soko la mboga ambapo wauzaji wameketi wakizungukwa na mboga tofauti kama tunda la damu, ovakado , machungwa, paipai na mengine mengi. Wateja wapo wanazunguka wakinunua bidhaa hizi.

Umati mkubwa uko sokoni. Wauzaji wanashughulika na kazi yao ya kuuza bidhaa zao. Huku wateja wako wengi sana wakinunua bidhaa hizi.

Duka la mboga likiwa na aina tofauti za mboga, kama nyanya, vitunguu, pilipili hoho vya rangi ya njano na rangi ya nyekundu, ndimu, tikitimaji mwiba, tango, mbaazi, dania na mengine mengi.

Mteja wa kike amesimama nje ya duka la mpesa. Amevalia scarf na linda refu nyeusi. Amebeba mkoba wa ngozi, pia wa rangi ya nyeusi.

Kichapishi cha car insurance , lina mwanamke wa kikatuni, akiingia ndaani ya gari iliyeandikwa juu yake taxi ya rangi ya njano na pia ya kikatuni.

Mtu wa kiume amevalia shati nyekundu, akimwaga maziwa katika kikombe, huku akiwa katika mashine ya milk ATM ya maziwa.

Pesa za kitambo za Kenya ambazo zimeshikiliwa kwa mpangilio maalum. Ina noti moja ya mia tano na zingine mingi za elfu moja.

Duka la viatu ambapo viatu vya aina tofauti vimepangwa vyema. Viatu hivi vina rangi tofauti na kamba zao zinaonekana kuwa na rangi mengi pia.

Magari mengi ya kifahari yameegezwa kando ya barabara. Nyuma yao kuna majengo madogo madogo na lingine kubwa linaloonekana kama jengo la biashara.

Duka la sanaa, iliyojawa na kazi za kisanaa na chombo tofauti, moja yao ikiwa ngozi na mengine mengi.

Gari la kistaarabu la rangi nyeusi limeegeshwa kwenye uwanja uliokuwa na nyasi. Nyuma yao kuna miti iliyokuwa na matawi mengi. Kando yake, kuna gari nyingine la kistaarabu la rangi nyeupe.

Gari la kifahari la rangi nyeupe limeegeshwa katika maegesho ya kifahari, inayoonekana kuwa na taa mengi kwenye paa lao.

Magari tofauti yameegeshwa katika shamba. Moja yao ni matatu , ingine ni lori ndogo na zingine ni magari personal za watu.

Pesa nyingi za shilingi mia moja mia moja za Kenya. Zina sura ya rais Jomo Kenyatta juu yake na inaonyesha kwamba ni zile za kale.

Watu wawili wanasalimiana mkononi, huku mmoja wao amebeba kifunguu ya gari. Nyuma yao kuna gari tofauti ambazo ni za kistaarabu.

Duka la viatu lina aina tofauti ya viatu. Viatu hivi, vimewekwa katika gunia na karatasi . Kando yao, kuna ndoo iliyojaa viatu na ndoo ingine iliyokuwa Kando.

Matunda ya tikiti maji yapo mengi na kubwa sana. Kando yake kuna maembe vya rangi ya kijani. Kando yake pia, kuna matunda mengine kwa mfano; machungwa na maembe ya rangi zingine.

Gari la kistaarabu la rangi ya nyeusi, limeegeshwa katika maegesho ya kistaarabu, nyuma yake kuna gari lingine ambalo ni la kistaarabu pia.

Aina mengi ya mboga na bidhaa vimetandazwa katika boksi na kreti za plastiki. Aina hizi ni kama; nyanya, vitunguu, ndimu, limau, tango, mbaazi, karoti, viazi vitamu na vingine mengi.

Duka la M-Pesa ambapo nje yake kuna friji iliyokuwa na soda. Kando yake kuna mbao iliyobeba viazi vingi.

Duka la shanga ambapo kuna bidhaa nyingi, ya shanga kwa mfano bangili, pete za sikioni, mikufu na mengine mengi. Kuna mtu aliye simama kando ya duka hili aliyevalia shati la kahawia.

Duka la mpesa ambalo pia ni saluni na duka ya vipodozi ina vifaa mengi vya vipodozi na viti mingi ambapo watu wanaweza kuketi wakingojea huduma.

Vikapu vya aina mingi, zingine kubwa na zingine ndogo, zote zikiwa na rangi tofauti. Zimepangwa kwa njia ambayo inaweza kuwa ya kuuzwa.

Duka la mboga na matunda ipo na aina tofauti za matunda, kwa mfano; ndizi, machungwa, maembe, tufaha, avokado , nanasi, na viazi vitamu.

Vifungo vya pesa za Kenya vimetiwa mezani, vifungo hivi vina noti vya shilingi elfu moja kila mmoja. Kuna mtu ambaye ameshikilia vifungu hizi.

Duka la Mpesa ambalo pia lina bidhaa mengine ndani yake. Bidhaa kama maziwa na vingine vingi.

Noti za fedha za Kenya. Noti moja imeshikiliwa. Ni noti ya elfu moja. Nyuma yake ni noti ingine ya shilingi hamsini.

Noti rasmi ya Kenya ya shilingi elfu moja. Lina rangi ya kahawia, na neno Kenya limeandikwa juu yake. Ina picha za mijengo mingi vilivyopatikana Kenya.

Duka la M-Pesa ambapo kuna bidhaa mingi kama switi , keki, soda, maji, na mengine mengi. Kando yake kuna mikoba ambayo yamechapishwa jina Tuskeys . Kando yake pia kuna kreti za soda za Coca-Cola.

Aina tafauti na mingi za ndizi zimepangwa juu ya ngunia ya rangi nyeupe, pengine kwa nia ya uuzaji. Kando yake kuna masanduki ya mayai amabayo pia yamepangwa juu ya ngunia ya rangi ya kijani.

Jengo la kistaarabu linalopendeza kutazama. Nje yake kuna gari za kistaarabu zimeegeshwa karibu na jengo hili.

Magari ya kistaarabu ya Mercedes imeegeshwa katika maegesho ya uuzaji wa gari. Gari moja ni la rangi nyeupe na zingine zikiwa na rangi nyeusi.

Chapishi cha AAR insurance , kinaonyesha mlango nyeupe huku mkoba nyeupe ukiwa nusu wake. Mkoba huu umechapishwa alama ya msalaba ya rangi ya nyekundu.

Soko la mboga, ambapo wauzaji wameketi wakizungukwa na mboga tofauti, kama tunda la damu, ovokado, nyanya, machungwa, paipai, vitunguu, na mengine mengi. Wateja wapo wanazunguka soko hili wakinunua bidhaa haya.

Gari za kistaarabu zimeegeshwa mbele ya jengo ambalo pia ni ya kistaarabu , mwanamme mmoja anatembea katikati ya magari haya ,katika maegezo yake.

Magari mengi yanayoonekana kuwa mpya yanasafirishwa kutumia lori spesheli ya kubebea magari. Lori hili lina rangi ya machungwa na gari haya yamepangwa kistaarabu juu yake.

Duka la matunda na mboga imejaa aina tofauti ya matunda kwa mfano ndizi, paipai, tikiti maji, tufaha, matunda ya shauku, avocado , nanasi na mengine mengi. Muuzaji ameketi na kuna mteja ambaye ananunua nyuma yake.

Magari mengi na za kistaarabu, zimeegezwa katika uwanja uliokuwa na nyasi. Nyuma yao kuna miti mingi ya rangi ya kijani.

Duka ya Mpesa na vifaa vingine tafauti amabayo inaonekana kuitwa New Generation. Kuna mteja ambaye anashughulikiwa amevaa nguo za bluu na pia kuna benchi iliowekwa ili wateja waweze kuketi.

Gari kubwa na la kiistarabu ya rangi nyeusi, inaonekana kuwa imeegeshwa mbele ya lango kubwa la rangi ya buluu. Nyuma yake kuna lango lingine la rangi nyeusi na nyekundu.

Uwanja wa uuzaji wa magari umejaa gari tofauti tofauti. Watu wanaonekana kuwa ndio wauzaji wa magari wamevalia sare maalum na kusimama moja moja katikati ya gari hizi.

Kichapisho cha Amaco Personal Accident Cover, inaonyesha mtu ambaye ako kwenye maumivu mengi. Anasaidiwa na mtu mwingine ambaye anamshikilia mkono.

Duka la Mpesa ambapo pia kuna bidhaa mengine mengi. Kando yake kuna ukuta uliopakwa rangi ya buluu.

Duka la mboga lililopangwa aina tofauti za mboga kama nyanya, vitunguu na viazi, vimewekwa juu ya meza ambayo imetandaziwa gunia chini yake.

Aina tofauti za samaki zimetandazwa kwa niaba ya kuuzwa, zimepikwa kwa kukaangwa, huku muuzaji ameketi nyuma yao, akingojea wanunuzi.

Duka la mboga na matunda ipo na aina tofauti za matunda. Kwa mfano; matunda ya shauku, ndizi, tufaha, tikitimaji, ovacado , nanasi, maembe, machungwa na mengine mengi.

Duka la maziwa na bidhaa za maziwa inayokuwa na jina ya Kieni Dairy Products Ltd. Mteja anaonekana kuhudumiwa na muuzaji.

Kifaa cha kuonyesha viwango vya ubadilishaji, katika mataifa tofauti, huku kimewaka rangi nyekundu na pia kinaonyesha wakati na siku maalum.